Ni katika kibanda ya kuuza kila aina ya viatu. Viatu vimepangwa na kuchakaa ila kwa ukaribu, kiatu moja kimeekwa na mwenzake. Kwa kushoto na kulia, kuna kila aina ya wanaume kwa wanawake, yote yakiwa labda kwa bei moja.

Ni sehemu spesheli ya kuuzia magari spesheli aina ya BMW. Magari haya ya kifahari yamepangwa kwenye foleni huku yakiwa kwenye vioo na yanaweza kuonekana mtu akiwa mbali. Magari haya yana rangi tofauti kuanzia kijivu, samawati, nyekundu na nyeupe kwenye mstari huu.

Ni magari ya kifahari spesheli yanayouzwa kwenye maeneo yao kivyao pekee yao. Magari haya ya aina ya mercedes yanauzwa huku yakiwa na rangi tofauti, mojawapo yakiwa na rangi nyeupe huku mengine yakiwa na rangi ya kijivu na rangi nyeusi.

Ni katika duka la kuuza maziwa. Muuzaji amevalia koti lake la nyeupe, akiwa wa jinsia ya kike. Amevalia kitambaa kichwani na anashika sehemu fulani kwenye duka hili. Kando yake kuna lango la rangi nyeupe ambalo ni safi.

Ni duka ya kuuza maziwa, ndani yake kuna meza, mbele ya meza kuna wanawake watatu, mmoja ako shughuli ya kupima maziwa, huku wengine wakiwa wameketi wakipiga gumzo, mbele ya duka kuna jiko, juu ya jiko kuna sufuria, kando na hapo kuna ndoo tatu, moja ya rangi ya kijani na mengine mawili ya rangi ya samawati.

Gari kubwa la jeusi la kifahari la aina la Toyota Prado. Limeegeshwa kando ya lango kuu la nyumba. Nyuma yake kuna lango kuu nyingine. Gari hili mara nyingi hutumika na wanasiasa ama watu wenye kipato cha juu.

Ni soko katika mitaa ya mabanda. Watu wengi wamo katika njia, huku wengine wamesimama karibu na matunda. Kuna kila aina ya nguo alizobebwa, zingine zimewekwa kwenye kamba, watu wakinunua nje paruwanja.

Ni soko la kuuza nguo na bidhaa mbalimbali. Mwanaume mmoja amevalia kofia nyekundu, amepanga manguo yake kwenye mkokoteni anayauza. Mbele yake kuna mwanamke mmoja anayechagua mitumba upande mwingine akiwa amevalia nguo nyeupe. Kando yake kuna muuzaji mahindi anayewauzia wananchi mahindi.

Vibanda ya kuuza aina ya matunda ikiwemo nyanya na ndimu. Pia kuna viazi kama vile viazi vitamu na kuna pili pili. Yanauzwa yakiwa chini yakiwa yameekwa juu ya bidhaa maalum.

Ni soko lililo katika anga wazi ya kuuza nguo ya aina ya mitumba . Hapa wanawake kwa wanaume wamesimama. Mwanaume mmoja amevalia barakoa, huku wanawake wawili wakichagua nguo chini. Mwanamke mmoja amekalia chini, huku mwanaume mmoja aliye na kofia nyekundu akichagua nguo.

Ni soko la kuuza nyanya. Wanaume watatu wamesimama nyuma wakimtazama mwanaume mmoja mwanabiashara akipanga nyanya. Kuna maandishi la rangi ya samawati kwenye eneo la kupangia nyanya. Mwanaume huyo amevalia shati ya rangi nyeupe huku akizamia kazi yake.

Ni duka ya kuuza rangi. Ndani ya duka hili kuna kila aina ya rangi iliyopangwa. Kando kando kuna rangi ya manjano, kuna rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi. Pia duka hili ni la kutoa na kutuma pesa kwa watu sehemu mbali mbali.

Hapa ni katika eneo la kuuza kila aina ya nguo aina ya mitumba . Muuzaji amesimama huku mnunuzi amesimama naye kando. Kuna aina mingi za nguo ambazo zimewekwa zimetapakaa chini sakafuni. Nyingi zao zikiwa zile rangi ya manjano, rangi ya nyeupe na hata rangi ya nyeusi.

Ni magari yenye rangi tofauti tofauti na ni yanayoonekana kuwa mpya. Yamepangwa katika mstari mmoja ulionyooka na ni mpya kana kwamba au hazina nambari rasmi za usajili kumaanisha haijanunuliwa bado.

Kwenye duka kuu la kuuza magari, kuna ofisi kadhaa na sehemu za wateja kukalia. Magari yamepangwa huku mengine yakiwa na rangi nyekundu, rangi ya manjano na watu wanaonekana kwenye shughuli sana.

Ni duka kuu la kuuza bidhaa ya maziwa, hasa maziwa yaliyoganda. Muuzaji anaonekana kuvalia kabuti lake nyeupe, anapanga maziwa kwenye shelfu ama sehemu tofauti yaliyotengwa kwa maziwa hayo. Nyuma yake kuna mnunuzi ambaye anamwangalia kwa makini.

Ni duka la kuuza matunda. Matunda hasa ndizi, nyanya, ndimu, machungwa yamepangwa kwenye sehemu spesheli. Ndizi hasa, kuna ndizi iliyoiva, kuna ile ya kijani kibichi ambayo haijaiva bado.

Duka la kuuza maziwa. Mbele yake kuna wanaume wawili ambao wanaonekana kununua maziwa. Nyuma yake kuna msichana anayetembea na sketi la rangi ya nyeusi. Kuna msichana pia ameketi kwenye veranda ya duka hili, akiwa anachungulia tu.

Kwenye duka la kuuza maziwa. Wanaume wawili wamesimama kwenye lango la kununulia maziwa huku kando yake kuna wanawake wawili, moja amesimama akitembea huku mwingine akiwa ameketi kwenye verandah . Mbele ya duka hili kuna mitungi ya manjano.

Wanaume wawili na msichana mmoja, wamezamia katika gumzo lao. Mwanaume mmoja amevalia suti la rangi ya samawati, shati nyeupe na tai nyekundu. Ameushika simu mkononi huku akionyesha wenzake wakiwa wanatabasamu wote kwa furaha.

Ni bango linalopigia upato bima ya afya linaloletwa hadi kwenye mlango wa mtu. Linaeleza kwamba mtu anaweza eka na kuletwa hadi kwenye mlango wake bila kuenda mtu binafsi kuichukua. Linachukua hatua kali kali ama hatua mbalimbali ili kuzuia madhara zaidi za kiafya.

Ni katika duka kuu la kubadilisha fedha kutoka nchi moja hadi nyingine. Mbele yake kuna gari lililosimama na kuonekana kama gari la polisi. Hapa pia mtu anaweza kutuma pesa kutoka nchi moja hadi nyingine.

Mwanabiashara hasa wa asili ya Marekani anaupokeza mwanaume wa asili ya kiafrika vifunguo vya gari. Mwanamke huyu anaupaka mkono wake makucha yake kwa rangi ya nyekundu huku mwanaume akiwa amevalia koti la samawati liliokolea na shati nyeupe. Linaonekana kuwa ni biashara ya magari.

Ni soko lenye bidhaa rejareja. Hapa wanawake kwa waume wamepanga laini maalum wakiuza bidhaa zao kwa wanunuzi. Hapa ni kwa watu walio kwenye mapato ya chini ama ya wastani. Wanauza huku kwenye hewa ama anga wazi.

Ni gari la kisasa nchini Kenya lenye uwezo wa kubeba abiria kumi na nne. Limetumika sana nchini Kenya katika usafiri na katika masuala ya kibinafsi. Lina rangi la kijivu na limeegeshwa kwenye uwanja wenye mawe.

Kwenye barabara kuu lori moja kubwa limebeba magari kadhaa yakifahari. Yanaonekana kuwa ni mapya na yanapelekwa madukani kuuzwa rasmi. Mbele ya lori kuna malori mawili yanayo fwatana kando na kando yakiwa ya rangi nyeupe.

Ni mandhari ya soko, wanawake kwa waume wanauza bidhaa rejereja hasa matunda kwenye soko huru, soko wazi. Wanunuzi pia wamepanga laini foleni huku wengine wakitembea. Mwanamke mmoja ameinama huku amevalia long'i lake la rangi ya samawati akijaribu kununua machungwa kwa mama aliyeketi.

Ni kibanda wanakouza viazi tu aina tofauti tofauti, viazi vitamu, viazi ambata na yanapimwa kwa kipimo tofauti tofauti. Kwanza kuna kasuku nyeusi, kuna kasuku ya manjano na hata kuna ndoo kubwa ya kupima.

Ni sehemu ya kuuza magari rasmi. Magari yamepangwa kwenye laini moja iliyonyooka. Nyuma yao juu kuna wauzaji ama wahudumu katika kampuni hii ya kuuza magari. Magari haya ni ya rangi tofauti kwa mfano, kuna gari la nyekundu hapo mbele.

Ni gari jipya la kifahari ambao hubeba abiria taktriban kumi na wanne imesimama ikiwa na rangi nyeupe na magurudumu meusi. Nyuma yake kuna rangi ya manjano na limesimama huku jua likiwa katikati likimulika.

Eneo rasmi la uuzaji magari. Gari jeupe limesimama likiongoja wanunuzi wa kuinunua rasmi. Tochi lake linawaka na chumba linaonekana la kifahari zaidi. Gari lenyewe ni la kifahari na limesimamishwa kwenye sakafu ya kijani kibichi.

Ni sehemu rasmi ya kubadilisha fedha, kutuma na kupokea fedha, kubadilisha fedha kwa maana kutoka nchi nyingine hadi nyingine, kwa mfano, kutoka Amerikani hadi nchini Kenya, kwa shilingi kutoka kwa dola ya nchi ya Amerika.

Ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali na rejareja. Mbele ya duka hii kuna wanaume watatu ambao wanapiga gumzo. Kuna mitungi miwili ya maji, ndoo, soda na hata mipira. Duka hili pia linatumika kutoa na kutuma pesa.

Ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali. Mbele ya duka, kuna sehemu ya kuuzia maziwa, mara nyingine kuna sehemu ya kuuzia mafuta ya kupika. Mwanabiashara amesimama huku ameshikilia kifaa cha kuuzia mafuta ya kupika huku akiwa hana furaha.

Ni duka la kuuza mapambo ya aina tofauti na vinyago vya aina vyake. Vinyago hivi vinatokana na kwa wanyama wa kila aina na nyuso au sura za binadamu. vingi vya vinyago hizi zina rangi ya nyeusi.

Magurudumu ya gari manne yanayooshwa. Magurudumu haya ni mapya ambayo hayajatumika. Maji yanamwagiwa kwenye gurudumu ili kuzisafisha ama kutoa vumbi, ili uweze kuuzwa ama kutumika yakiwa safi.

Ni shilingi takriban elfu moja mia sita hamsini, shilingi taslim za Kenya. Zimeshikiliwa, kando yake kuna kalamu, chini kuna kifaa cha kusambaza umeme kwa umbali.

Ni tangazo ya bima ya afya kutoka kampuni ya Jubilee kupitia mpango wao wa CoverBora . Lengo kuu la tangazo ni kutangaza huduma ya bima bora ya hospitali ambayo inapatikana kwa bei nafuu hasa kwa akina mama wajawazito.

Ni kipimo cha kasi cha gari ambacho huonyesha kasi ambayo gari inasafiri kwa kilomita kwa saa. Mshale unaonyesha kuwa gari bado limesimama na kuwa haijaanza mwendo rasmi wa safari wake.

Ni magari ya rangi tofauti ingawa ni madogo ila hutumika sana katika safari za kawaida. Mara nyingi magari kama haya hutumika katika shughuli za teksi na usafiri wa mtu binafsi.

Ni sehemu la gari la kifahari la kizamani ambalo jina lake ni Thunderthird lililoandikwa kwa maandishi ya kifahari upande wa mwili wa gari. Rangi yake ni buluu wa mwanga na jina lake liliandikwa kipekee unaashiria muundo wa magari ya kizamani kidogo.

Risiti rasmi wanayompea mtu binafsi ama shirika la mtu binafsi inaeza kuwa hata ya kiserikali baada ya kuwekeza pesa na benki na kuonyesha kuwa mali imeidhinishwa na shirika la kukusanya ushuru na limekubalika.